Hii ni kompyuta ambayo huwa wakifunza watu ama maofisi inafanyangwa kazi na maofisi ama mtu kama anataka kujua vile anafanyia kompyuta ama teleskopu hizo vitu ambayo anaandamana na kufunzwa hapa.

Hii hapa tunayoona ni maandishi ya kuandika ama kusomesha watoto wa shule kama vile ni watoto wa nursery na darasa la chini kujua lugha, kuandika majina, kusema kwa maarufu.

Hapo tunayoona ni watu ambao wanacheza mpira; mpira wa kadanda. Wakicheza hiyo mpira tena wanacheza na mguu mmoja yaani ni kiwete ambao hawana mguu. Hio inamaanisha hujakosa kila kitu.

Huu ni darasa, darasa wa wanafunzi, wakiwa ni kiti na mahali pa wanafunzi kuweka vitabu. Wanasoma hapa wanafunzi wanasoma kwa darasa, maanapo ni mahali wanafunzi wawili wakifanya maelezo wakisoma.

Huyu tunaona hapa ni mwanariadha, mwanariadha sijui jina lake rasmi sasa, lakini ni mwanariadha ambaye ni mkenya akikimbia mbio za dunia mzima.

Hapo vile tunaonaona ni Shule, ambapo watoto wamewekea calender yao kufanyia kazi ya nyumbani na kusoma na kumaliza maandishi ya nyumbani kwenda naye ya hizo siku February.